Mvulana mdogo ameketi mezani akiwa na daftari na kompyuta mpakato mbele yake huku akitabasamu kwa furaha. Mwanaume anamwangalia kutoka nyuma anaonekana kufurahia wakati huo. Mazingira yanaonyesha kuwa wako nyumbani wakihusika na shughuli za masomo au kazi za nyumbani kwa njia ya kidijitali.

Wanafunzi wameketi kwenye meza ya mbao wakitumia kompyuta mpakato. Kijana alie mbele anaonekana akifurahia kazi yake huku wengine wanaonekana wakiwa makini kuandika au kujifunza. Mazingira yana dhihirisha kuwa ni darasani au maktaba ya kisasa. Mchoro wa kofia wa kuhitimu una onyesha mada ya elimu au masomo ya juu.

Wasichana wawili wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato huku wakisikiliza kutumia earphones . Wanaonekana kuwa makini na kujifunza kwa bidii katika mazingira ya darasa au ofisi. Daftari inaonekana na kalamu zipo mezani ikionyesha kuwa anaandika au kuchukua maelezo muhimu. Wengine wako nyuma yao wakifanya kazi zao.

Watu watatu wameketi mezani ya kusini wakizungumza kwa furaha. Mwanaume mwenye miwani anashikilia tablet huku wanawake wawili walioketi mbele yake wakitabasamu. Kompyuta mpakato iko mezani pamoja na mmea mdogo wa mapambo. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ya kioo yaliyo pembeni.

Mwanamme na mwanamke wanakaa pamoja wakitumia kompyuta mpakato wakiwa makini kuangaliana skrini. Wanashirikia kwa furaha katika kazi au mradi wa wa kiteknolojia. Mazingira yao ni ya ofisi yenye watu wengine waliokaa kwa makundi. Vifaa kama vitoa vya sauti na chupa na maji yako mezani karibu nao.

Mwanamke mwenye miwani anaketi mezani ndani ya nyumba akiandika kwenye daftari huku akitazama kompyuta mpakato, anavaa fulana ya mstari na anatabasamu kwa furaha, dirisha kubwa linaloleta mwangaza linaonekana nyuma yake na mazingira ya ndani yanaonekana safi na ya kuvutia.

Mwanaume anakaa mezani akiangalia kompyuta inayomwonesha kwenye mkutano wa video na watu wengine tisa. Anaushika waraka mkononi huku taa la dawati likimulika karatasi. Mazingira ni ya ofisi tulivu yenye vifaa vya kazi kama spika ,kalamu na kibodi vikionyesha shughuli ya kazi ya mbali.

Msichana mdogo anekaa mbele ya kompyuta akiwa na tabasamu, akipunga mkono kana kwamba anasalimia mtu kupitia mazungumzo ya mtandaoni. Mezani kuna daftari, kibodi, na kifanya chumba kiko safi, kikiwa na rafu ya kitabu na mimea kupamba. Anaonekana mwenye furaha na hali ya kujifunza.

Mwanaume anyeonekana akiwa ameketi chini kwenye chumba chake, huku akiwa ameegeza mkono wake kwenye kompyuta mpakato iliyo juu ya meza. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna maua.

Wanaume wawili wameketi mezani wakijadili jambo muhimu. Mmoja anaonyesha kitu kwenye kompyuta mpakato huku mwenzake akiwa na kalamu na daftari akiandika. Kati yao kuna kikombe kikubwa. Mazingira ya nje ni tulivu yenye uwa la kijani nyuma yao. Wanaonekana kujadili kazi au mradi wa.

Mwanaume ameketi mezani amevaa fulana ya mikono mirefu na kutumia kompyuta mpakato. Anavaa vitoa sauti na anaonekana kuzungumza kwa mkono mmoja juu, akionekana kujadili jambo muhimu au kufundisha darasani kwa njia ya mtandao. Anaonyesha umakini na kushiriki kwa bidii kwenye mawasiliano ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani na laptop iliyoonyesha mwalimu kwenye vidiokoli. Anashika daftari na kalamu, huku vifaa vingine vya masomo na rangi vikiwa jirani. Anaandika madokezo wakati wa darasa la mtandaoni. Mandhari inaonyesha kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mtoto amevaa nguo za rangi ya krimu na anaangalia kwa makini kwenye runinga ndogo au skrini ambayo iko nje karibu na mlango wa nyuma anaonekana kushika kishavu mkononi na ameketi chini sakafuni, maeneo yameandikwa maneno yameandikwa chini ya skrini yanayosomeka.

Mwanaume ameketi mezani akiangalia mafunzo kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini mtu anaeleza kwa kutumia michoro ya takwimu na grafu. Karibu kuna kikombe cha kahawa na kamera. Mazingira ni ya tulivu yakionyesha kujifunza kwa njia ya mtandao au mkutano wa kielimu unaoendelea kwa njia ya kidijitali.

Msichana amevaa sare ya shule anatumia tablet ya kidijitli akibonyeza kwenye skrini ya icons mbalimbali za masomo. Anaonekana ameketi mezani darasani akisoma au kujifunza kidijitali. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia shuleni.

Kijana ameketi mezani ndani ya chumba cha darasa au ofisi akitumia kompyuta mpakato kwa makini. Anaonekana kujifunza na kufanya kazi huku simu yake ikiwa juu ya meza. Ukutani kuna ubao mweupe mwenye maandishi unaoashiria mazingira ya kielimu au wa kitaaluma.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa headphones kubwa akitabasamu kwa furaha . Amezungukwa na vitabu vilivyo funguliwa, glasi ya maziwa na kikombe chenye penseli. Anaoenekana kujifunza au kushiriki darasa la mtandaoni akiwa nyumbani huku akiwa makini na mwenye furaha na kile anachofanya.

Mtoto mdogo ameketi mezani akiwa mbele ya kompyuta ya rangi nyekundu, akionekana mwenye furaha na mwenye hamaa sana kwani, ishara kwa mkono huku akiwa na daftari wazi, mbele yake, mazingira ya chumba ni ya utulivu, yakiwa na, rafu ya mbao, na maua ya kijani, na chupa mbili za glasi nyuma yake.

Muuguzi aliye valia sare za kazi anaketi mezani akitazama simu huku akiandika kwenye daftari. Kompyuta mpakato ipo mbele yake na mazingira ya ofisi yanaonyesha utaratibu wa kazi ya kitabibu stethescope shingoni mwake ina ashiria kuwa anahusika moja kwa moja na huduma za afya.

Mvulana aliyeketi nje akiwa ametazama kompyuta mpakato, akiwa ameekelea kitabu kwenye meza na simu, anaonekana kuwa akisoma masomo ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na skrini kubwa iliyoonyesha mkutano wa video , karatasi, daftari, kalamu na simu vimepangwa pembeni. Kuna mpangilio mzuri wa vifaa vya kazi na mimea midogo ya kupamba. Chumba kina rafu ya vitabu na sakafu ya mbao.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye dawati la darasa wakiwa na sare ya shule na vitabu au daftari mezani. Ubao mweusi umeandikwa nyuma yao na kuna michoro yenye rangi ukutani. Mazingira yaonyesha kwamba wako katika darsa la shule ya msingi.

Mwanamke na mwanaume wanashirikina mbele ya kompyuta wakitazama taarifa za prokramu. Wako katika mazingira ya kazi ya kiteknolojia pamoja na watu wengine ofisini. Mwanamke anaonekana akielezea jambo muhimu kwa mwanaume.

Picha inaonyesha mtu anayetumia kompyuta mpakato na kifaa cha kidijitali kuchambua data. Kuna vielezo vya michoro na graph vinavyoenea angani pamoja na ishara ya, AI, ikionyesha matumizi ya akili bandia katika uchambuzi wa taarifa.

Picha inaonyesha mwanamke aliyeketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato aina ya hp. Anaonekana kuandika kwenye daftari huku akitazama kwa makini kwenye skrini ya kompyuta. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vyombo vya jikoni, ikiashiria kuwa yuko katika mazingira ya nyumbani au ofisini nyumbani.

Chumba kimepambwa kwa uzuri kikiwa na kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka ya rangi ya kahawia. Kuta ni za rangi ya krimu na ukuta mmoja una mapambo ya rangi mbalimbali. Ju ya kitanda kuna taulo zilizopangwa vizuri. Mlango mweupe uko upande wa kushoto wa chumba.

Mtu anaogelea kwenye bwawa la kuogelea, akijitahidi kusukuma maji na mkono wake mmoja. Juu huku maji yakimwagika juu ya kichwa chake. Nyuma kuna mipira ya kudhibiti njia za waogeleaji. Hii inaonyesha shughuli ya michezo na kujifurahisha majini.

Chumba kidogo limepambwa kwa usafi na mpangilo mzuri. Kuna kitanda cha ghorofa chenye magodoro ya rangi tofauti. Pembeni kuna meza ya kusomea yenye viti viwili vya rangi ya machungwa. Dirisha lenye pazia ndefu linaruhusu mwanga kuingia ndani likipa chumba muonekano wa kuvutia na wa starehe.

Chumba hiki kina meza na benchi zilizo pangwa kwa utaratibu. Kinaonekana kuwa ni maktaba au darasa. Ukutani kuna rafu zilizojazwa vitabu vingi. Dirisha lenye grill linaonekana upande moja wa ukuta na mwangaza wa dari unaangaza vizuri eneo lote, likiwa safi na tulivu kwa kujisomea

Chumba kimepangwa kwa vitanda vya juu na chini vinne vinavyoonyesha kuwa ni bweni au sehemu ya malazi ya wanafunzi. Kabati jeupe lenye sehemu ya kuhifadhia vitu lipo katikati ya ukuta. Sakafu ina vigae vya mbao na mlango unaonekana bafuni unaoelekea upande wa kushoto.

Darasa linaonekana kuwa tupu lenye madawati ya mbao yaliyochakaa na sakafu ya udongo. Ubao mweusi uko mbele karibu na saa iliyoning'inia ukutani. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha hali duni ya muundo mbinu ya shule wa umma isiyofanyiwa ukarabati mara kwa mara.

Watoto wameketi kwenye meza kubwa ndani ya maktaba wakiwa na vifaa vya kujifunza mkononi. Wengine wanashika vishikambi huku wengine wakisikiliza kwa makini. Rafu za vitabu zimejaa vitabu mbalimbali nyuma yao. Walimu au walezi wanasimama karibu wakisimama shughuli za kujifunza kwa utulivu na umakini.

Chumba kinachoonekana kuwa kama bweni la watoto wa shule kina vitanda vitatu ambavyo ni vya ghorofa na vimetengenezwa na mbao na chuma. Vitanda hivyo vimetandikwa shiti nyeupe.

Madawati ya rangi ya kahawia na yenye miguu ya chuma yamo kwenye darasa tupu ambalo halina watoto lakini kuna vitabu mezani. Kando kuna madirisha mawili ya kuingiza mwanga na nyuma kuna bango la rangi ya kijani kibichi.

Chumba cha bweni kina vitanda vya chuma vya ghorofa vilivyopangwa kwa mstari. Godoro na mashuka yamewekwa vizuri juu ya kila kitanda. Dirisha limefunguliwa likiwa na mapazia ya kijani yaliyosukumwa pembeni. Sakafu ni safi na mazingira yanaonekana kuwa nadhifu na tulivu yanayofaa kwa malazi ya wanafunzi.

Darasa la shule ya msingi lina viti na madawati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ukutani kuna mabango ya elimu yenye maandishi na michoro ya kuvutia. Dirisha kubwa huingiza mwanga wa asili lililotoa mwonekano wa nje. Chumba kiko safi na kimepambwa kwa rangi ya ng'avu, kinavutia na kujifunzia.

Chumba kina vitanda vya ghorofa vinne vilivyopangwa kwa mpangilio wa mistari miwili. Sakafu ni ya mbao na kuna kiti cha mbao kilichowekwa karibu na dirisha. Ukuta una rangi wa chungwa hafifu na dirisha linatoa mwanga kwa kutosha. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na usafi.

Waogeleaji vijana wamesimama kwenye mabaki ya kuanzia wakijiandaa kuruka ndani ya maji kwa mashindano, wamevaa kofia za kuogelea za blue na mavazi ya kuogelea wakielekea mbele kwa msimamo wa kuruka. Watu wengine wamesimama pembeni wakitazama wengine wakiwa wamevaa sare nyeupe, huenda ni waamuzi, au wakufunzi.

Basi ya shule lenye rangi ya manjano limeegeshwa kando ya barabara likiwa limeandikwa Njoro Highschool pembeni. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti yenye majani mengi ishara ya mazingira safi . Dirisha za basi zimepambwa na mandhari tulivu, huenda basi linangoja wanafunzi baada ya masomo.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa pande zote mbili. Kati yake kuna dawati na viti viwili mbele ya dirisha lenye mapazia ya buluu na nyeupe. Sakafu ni safi na inaonekana na mwanga mwingi wa fasili. Kinaonekana ni chumba cha hosteli ama bweni cha wanafunzi.

Chumba cha kulala chenye rangi nyeupe na ya machungwa kinaonekana kuwa kimegawanishwa mara mbili na kwa kila upande kuna dirisha ya kuingiza mwanga na kitanda ambacho kimetandikwa na sheet lenye maua.

Chumba kidogo chenye ukuta wa rangi mbili kina kitanda kilichopambwa vizuri katikati. Godoro limefunikwa kwa shuka ya buluu yenye mistari mito miwili juu yake. Dirisha lililofunikwa kwa kitambaa cheupe liko nyuma ya kitanda. Sakafu ni safi na lina ngaa kwa mwanga wa ndani.

Wanafunzi wa udaktari wamevalia makoti meupe na barakoa, wamesimama kuzuguka kitanda kilicholazwa mwanasesere wa kufundishia. Wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mhadhiri wao. Mazingira ni ya darasa la funzo ya vitendo ya hospitalini, yakionyesha umuhimu wa elimu ya afya na maandalizi ya watu wa huduma.

Kikundi cha vijana wameketi kwenye uwanja wa michezo wakimskiliza kocha wao mwenye anatoa maelekezo kwa mikono iliyoinuliwa. Wako kwenye mazoezi ya soka wakiwa wamevaa mavazi ya michezo ya kufanana. Nyuma yao kuna uzio wa chuma na jengo la kisasa likiwa sehemu ya kituo cha mafunzo.

Kundi la vijana wamekusanyika katika uwanja wa michezo wakifanya mazoezi ya mipira wa miguu. Wamevaa mavazi ya michezo ya rangi mbalimbali, na wako kwenye mduara wakicheza kwa bidii. Majengo ya mtaa ya miti mirefu yanaonekana nyuma huku jua likimulika anga la asubuhi, au adhuhuri.

Chumba kina kitanda kimoja kilichofunikwa kwa mashuka meupe safi kikiwa kwenye kona ya ukuta ya rangi ya krimu . Dirisha kubwa lenye pazia jeupe lina michoro ya bluu linaacha mwanga mwingi kuingia. Sakafu ina vigae vya rangi ya waridi na taulo zimetundikwa ukutani upande wa kushoto.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya kijani vimepangwa vizuri. Kuna mandhari tulivu kwenye ukuta kuna picha ndogo za mapambo, dirisha lenye pazia upande mmoja na dawati pamoja na viti. Mwisho wa chumba kuna mlango unaoelekea bafu lenye choo na sinki linaloonekana kwa umbali.

Ukumbi mkubwa wa maonyesho una viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa mteremko unaoelekea jukwaani. Jukwaa liko mbele, lenye pazia jekundu juu yake, tayari kwa matamasha au onyesho la maigizo. Mwanga wa dari unamlika eneo lote na mandhari ya ukuta na rangi za bluu-kijani.

Darasa lina mpangilio wa dawati na viti vya mwanafunzi vilivyopangwa kwa mistari. Sakafu limetandikwa zulia la kijani na mbele kuna ubao mweupe pamoja na meza ya mwalimu. Kuta ni mweupe na kuna madirisha upande mmoja yanayoleta mwanga wa asili ndani ya chumba hicho cha kusomea.

Watu wachache wameketi kwenye chumba cha mafunzo wakiwa na kompyuta mpakato mbele yao. Wanaonekana kushiriki kwenye warsha au darasa la teknolojia. Ukuta wa mbele una skrini yenye maandishi ya Tech Camp . Washiriki wanazingatia kwa makini yanayoonyeshwa wakionyesha ari ya kujifunza mambo mapya ya kiteknolojia.

Wanafunzi na walimu wamesimama mbele ya basi la shule wakiwa na nyuso za furaha. Baadhi wamevaa zare nyekundu wengine mavazi tofauti. Moja anatumia kiti cha magurudumu wengine wameshikilia kikombe, ishara ya ushindi au ushiriki wa hafla muhimu. Mazingira yanaonyesha huku wako shuleni au safari ya kielimu.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya ofisi yenye makaratasi na mafaili mezani. Mezani kuna vikombe vingi za dhahabu, vinahashiria ushindi katika mashindano mbalimbali. Mmoja anashika mpira wa kandanda, ishara ya mafanikio ya michezo. Ukuta wa nyuma una hati ya matangazo yaliyobandikwa. Mazingira ni ya kiutawala

Hii ni maktaba yenye rafu zilizojaa vitabu, wanafunzi wameketi kwenye meza wakisoma na kutumia kompyuta. Kuna walimu au waendeshaji wakisimamia wanafunzi. Mandhari inaonyesha mazingira safi na tulivu ya kujisomea.

Watoto wa shule wamekaa kwenye maabara ya kompyuta wakifuzwa kompyuta teknolojia. Kila mwanafuzi ana kompyuta yake mezani wakiwa wamevaa sare za shule. Viti ni vya plastiki nyeupe na ukuta wa darasa una rangi ya manjano. Mazingira ni safi yakionyesha mazingira ya kujifuzia yaliyoandaliwa vizuri.

Chumba kikubwa kina vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mstari, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka ya rangi tofauti. Dirisha linafunikwa na kitambaa chekundu kuzuia mwanga. Sakafu ni ya rangi ya udongo na kuna vifaa binafsi vinavyowekwa pembeni. Hii inaonyesha mazingira ya bweni au hosteli ya wanafunzi.

Chumba kikubwa cha mafunzo ya kompyuta chenye madawati yaliyo pangwa kwa mpangilio kila dawati kina kompyuta iliyo wazi. Pazia nyekundu kimetundika dirishani na kuna ubao wa kuonyesha mbele. Mandhari inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza teknolojia au mafunzo ya tihama kwa wanafunzi na washirikaa.

Bendera ya Kenya imesimama juu ya bango la shule iliyoandikwa Thika Road Christian School . Mandhari yanazungukwa miti mirefu na vichaka vilivyopangwa vizuri. Mwanamke mmoja anatembea karibu na barabara ya lami huku jua likimulika eneo lote. Nyuma kuna majengo ya shule na mazingira tulivu.

Picha inaonyesha kundi la vijana waliovaa sare za rangi nyeupe na nyeusi wakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mingi. Baadhi yao wamekaa chini, wengine wamesimama au kuinama wakiendelea na mazungumzo au shughuli fulani ya pamoja. Hali inaonekana kuwa ya utulivu na ya kirafiki.

Mwalimu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anafundisha somo la sayansi darasani. Mwanafunzi wanamsikiliza kwa makini. Mmoja wa mwanafunzi ameinua mkono kuuliza au kujibu swali. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya maabara, ishara ya masomo na vitendo inayoendelea.

Watu watatu wamevaa mavazi ya kawaida na aproni. Wamezunguka meza wakiwa wanachanganya au kupika kitu kwenye bakuli la njano na kuna vyombo vingine mezani. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa upande wa nyuma. Inaonekana kama darasa la upishi au shughuli ya pamoja jikoni.

Mwalimu na mtoto mdogo wamekaa mezani darasani wakitumia kibao. Wanaonekana kua na furaha na kushirikia kwa ukaribu. Ukuta wa nyuma una ramani na michoro ya elimu. Unaashiria mazingiraya kusomea. Mtoto anaonekana kujifunza kwa shauku, huku mwalimu akimwelezea kwa tabasamu.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akiwa na tabasamu huku akionyesha meno yake meupe akiongea na mzazi wake kwa ishara ya vidole.

Mvulana mdogoa aliye kwenye kiti cha magurudumu, anakaa mbele ya kompyuta akiwa na furaha. Mwalimu wake mwanamke mwenye tabasamu, ameketi pembeni akimsaidia kutumia kibodi, hapo kwenye darasa la kompyuta nyingi, wote wanaonekana kuwa na mawasiliano mazuri na furaha ya kujifunza.

Wavulana wamesimama karibu na dawati wakiwa ameshika penseli na kuvaa shati lililofika kwenye bega. Karibu naye mvulana mwingine amepumzika mezani huku akiandika. Wanafunzi wengine wameketi na kuandika darasani huku baadhi wakiwa sakafuni, wote wakiwa katika shughuli ya masomo.

Mwanamke na mtoto wameketi mezani wakishirikiana kwenye zoezi la matamshi, wote wawili wameshika vitu vya rangi mkononi na wanaonekana kurudia sauti kwa mdomo wazi. Meza imejaa herufi za plastiki za rangi tofauti ,mazingira ni safi na tulivu yanayofaa mafunzo au tiba ya usemi.

Mwalimu kijana amevaa fulana nyekundu na kitambulisho shingoni ameketi na kijana mwenye ulemavu wa akili akimwonyesha kitu kwenye simu. Wako darasani na wanafunzi wengine wanaonekana nyuma . Mazingira yanaonyesha usaidizi wa kielimu na mawasiliano ya kirafiki kati ya mwalimu na mwanafunzi kwa njia ya kiteknologia.

Mwalimu akiwa darasani anafundisha msichana mdogo kutumia lugha za ishara. Wote wawili wamevaa nguo za blue na wanaonekana kuwa na mawasiliano mazuri. Nyuma yao kuna mabango yenye nabari na herufi za alphabeti zikionyesha kuwa wapo katika mazingira ya kujifunzia ya awalia au shule ya chekechea.

Mtoto mwenye furaha anayetumia miwani amevaa koti la kuchorea rangi na ameshika brashi mkononi. Anaonekana akifurahia sana kuchora kwenye karatasi mbele yake akiwa na rangi nyingi pembeni. Tabasamu lake linaonyesha shauku na furaha la ubinu huku akifurahia sana shughuli za kisanii.

Mwanaume mwenye ulemavu wa kuona anakaa mbele ya kompyuta akitumia kibodi kwa ufanisi, anatabasamu huku akizungumza na mwanamke aliyeketi karibu naye ,wako katika mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo wakiwa wamezungukwa na watu wengine wanaofanya kazi zao kwa utulivu na umakini.

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye dawati darasani wakiwa wamevaa sare za kijivu na shati la buluu wakiskiliza au kujadili jambo. Vitabu na daftari viko mezani mbele yao na mazingira ya darasa la shule ya msingi. Hii inaonyesha kujifunza kwa pamoja shuleni.

Msichana ameketi darasani akitumia mashini ya kuchapa maandishi ya ukuta . Huku mwalimu wake akiwa pembeni akimtazama kwa tabasamu. Mazingira ya darasa yanaonyesha maandishi ya kielimu ukutani na madawati yamepangwa kwa utaratibu . Anaonekana kuwa katika kipindi cha mafunzo maalum kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kuona.

Mwanamume anaonekana akiwa ameketi chini kwenye benchi la mbao na chuma, huku akitabasamu akiongea na simu yake ikiwa mkononi, huku amevalia spika za masikio kwa usaidizi wa kusikia.

Mwalimu akiwa darasani na mwanafunzi wake, akiwa anaonekana mwenye mahitaji maalumu, huku mwalimu akiwa amemshika mtoto mkononi, akimfunza kwa njia ya breli.

Msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum. Mbele yake kuna kompyuta mpakato ikiwa juu ya meza. Anaonekana kuwa anasoma masomo ya kidigitali.

Watoto wawili wanakaa sakafuni kwenye sehemu yenye rangi tofauti za blue , njano, na kijani, wakiwa karibu na mpira wa rangi ya machungwa. Wote wana viatu vya michezo na wamevaa mavazi ya kawaida. Wanaonekana wakiwa wanafanya shughuli au mchezo wa pamoja, darasani au chekechea.

Mwalimu wa watoto wenye mahitaji maalum, huku akionekana akiwa amesiamama kwenye kiti cha mtoto mmoja mwenye mahitaji maalum akiwa anatabasamu, na watoto wengine pia wakiwa kando pia wakitabasamu.

Mkono wa mtu mzima unashikilia mkono wa mtoto mdogo wakishirikiana kupanga pete za mbao zenye rangi mbalimbali zenye nguzo ya mbao .Zana nyingine za kuchezea za kujifunzia zenye maumbo tofauti na rangi pia zinaonekana zikiwa zimetawanyika kwenye sakafu ya mbao.

Mwalimu mwenye tabasamu kubwa anacheza na kundi la watoto wadogo katika darasa lenye mazingira ya kupendeza Watoto wanajishughulisha na vipande vya plastikii vya kujenga wakionyesha ubunifu na umakini. Rangi ya vipande hivi ni angavu na hali ya furaha na ushirikiano unaonekana wazi kati ya walimu na wanafunzi.

Mtoto mdogo amevaa hoodie ya blue na kijani akiwa ameketi ndani ya chumba cha kisasa. Amevaa headphones kubwa nyeusi masikioni na anaonekana kuwa makini labda anasikiliza muziki au hadithi. Uso wake unaonyesha utulivu na tafakari. Macho yake yakiwa yameelekezwa juu ya udadisi. Mazingira ni safi na tulivu.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta huku akielekezwa na mwalimu au mtaalamu. Amefungua mdomo wake kwa upana akishikilia koo lake huku akipaza sauti akiwa karibu kurekodi sauti yake. Mazingira yanaashiria kuwa ni somo la hotuba au mafunzo ya matamshi katika darasa la watoto.

Mwanamke mzima na msichana mwenye changamoto za kiakili wanacheza mchezo wa vijiti vya rangi mezani. Wanaonekana nafurahia mda wao pamoja wakati wanatabasamu kwa furaha wakiwa kwenye chumba chenye mwangaza mzuri. Hali ni ya upendo unaoelewa na ushikamano kati yao wakishiriki uhusiano wa karibu.

Mwalimu akiwa amesimama nyuma ya wanafunzi wawili wake wenye mahitaji maalum huku wakiangalia kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Watoto hao wakiwa wamevalia vipaza sauti kwenye masikio.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mwanamke akitembea kando yake kwa tabasamu akimguza bega kwa upole. Wako kwenye korido safi yenye vigae vya blue na nyeupe. Ukutani kuna sanaa ya watoto. Milango ya vioo ipo mbele na mtu mwengine anaonekana nyuma yao.

Mwalimu anaonekana akiwa darasani na mwanafunzi wake wa mahitaji maalum huku akimwongelesha kupitia ishara za mikono. Mbele yao kwenye meza kuna plastiki zilizojaa vyombo vya kuchezea.

Kijana amevaa sweta la machungwa anaketi kwenye cochi, ndani ya chumba kilichojaa vitabu. Anatumia komputa mpakato akiwa makini , huku daftari likiwa wazi mezani . Mandhari ya chumba ni tulivu na yenye mimea ya kijani ya mwanga wa asili unaopenya kupitia dirisha kubwa upande wa kushoto.

Mvulana ameketi darasani akiwa na kifaa cha usaidizi wa kusikia kichwani mwake. Mwalimu anatumia alama kwa kufundisha. Mazingira yanaonyesha kuwa ni darasa ya kujifunzia kwa wanafunzi wenye changamoto za kusikia. Vitabu na dawati vinaonyesha hali ya masomo na mawasiliano ya kipekee baina yao.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya kazi ya blue , wakiwa katika wacha au kiwanda. Mmoja anaonyesha kitu kwenye kifaa cha kieletroniki, huenda ni kompyuta kibao, huku mwingine akisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha vifaa na mashine mbalimbali, wakionekana kushirikiana katika shughuli ya kifundi au mafunzo ya kazi.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa amevaa miwani na vikingora masikioni. Mikononi yake ina soma maandishi ya nukta nundu kwenye kitabu ilicho wekwa mezani kompyuta ya mezani ipo karibu lakini ana tegemea maandishi ya hisia. Mwanga mwingi wa asili unapitia madirisha yenye pazia meupe.

Mwanamke anaonekana akisoma kitabu cha braille ndani ya maktaba, amevalia shati la rangi ya kijani kibichi na ameketi kwenye benchi lenye rangi ya kijani. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu mbali mbali na pia nyuma yake kuna dirisha.

Msichana mdogo anakaa mezani mbele ya kompyuta mpakato akitabasamu kubwa akitumia lugha ya alama . Vitabu vimepangwa nyuma kwenye rafu na daftari pamoja na kalamu ziko mezani . Anaoenekana kuwa darasani au kwenye mawasiliano ya mtandaoni akijifunza au kuwasiliana na mtu mwenye ulemavu wa kuskiza.

Mwalimu mwenye tabasamu amesimama karibu na wanafunzi wanaofanya kazi ya darasani. Mmoja wa wanafunzi ameketi kwenye kitu cha magurudumu na anaonekana kufurahia mazungumzo na mwalimu. Wengine wamejikita kwenye maandishi yao wakiwa wameketi mezani ndani ya darasa lenye mwangaza wa asili kupitia dirisha nyuma yao.

Mwalimu na msichana mdogo wanawasiliana kwa kupitia lugha ya alama darasani. Msichana anaonekana makini na kujifunza kwa bidii huku mvulana aliye nyuma yao akijishughulisha na kazi yake. Mazingira ya darasa ni safi yenye vitabu, viti na mabango ya elimu ukutani. Yanaonyesha mandhari ya kujifunzia.

Walimu wanashirikina na watoto katika shughuli ya kujifurahisha darasani. Wote wameketi kwenye viti na wameinua mikono yao juu au mbele kwa sehemu ya michezo au mazoezi. Tabasamu zao zinaonyesha furaha na mshikamano. Mazingira ya darasa ni safi yenye vifaa ya kujifunzia na hali ya utulivu.

Mwalimu anaketi kwenye kiti akimsikiliza mtoto kwa makini. Mtoto anaonekana akielezea jambo kwa mkononi na uso wa furaha. Wako ndani ya chumba safi chenye mwangaza wa kutosha na mapambo ya rangi nyepesi. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kirafiki na kuelimisha. Mazingira ni ya tulivu na ya kirafiki.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa bustanini akisoma kitabu kwa makini. Amevaa blausi ya waridi na suruali la buluu. Mazingira yanavutia yakiwa na kijani kibichi na mimea kupendeza. Anaonekana kutulia na kujifunza kwa utulivu, akifurahia mandhari ya asili.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani akiwa na kitabau wazi mezani na tableti mkononi. Anaonekana kuwaza huku akiwa makini. Wanafunzi wengine wapo karibu na yeye wakijishughulisha na masomo. Ukutani kuna mabango yenye ujumbe wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Mazingira yanaonekana ya shule na ya msingi.

Mwalimu aliyeketi chini huku akiongea na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kwa ishara ya mikono. Ishara ya mikono ni njia moja ya kupitisha ujumbe kwa watoto na watu wasiojua kuongea.

Mtoto anayeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akiwa na tabasamu angavu usoni huku akiwa ameegemea upande mmoja kwa utulivu. Watoto wengine pia wanaonekana kwenye kiti vya magurudumu wakifurahia mazingira yao ya pamoja, wote wamevalia mavazi ya kawaida na wako katika eneo la wazi linaloonyesha hali ya maingiliano na mshikamano.